Pana anga la buluu yenye meupe. Mti mrefu umesimama wima huku sehemu ya juu ikiwa imefunika mawingu. Juu ya nguzo hiyo, kuna kamera ndogo, chini ya nguzo hiyo, kuna miti mirefu yenye majani mabichi yaliyotawanyika ikionyesha mazingira yenye mimea nyingi. Mwangaza wa juu unaonekana mzuri ukiangazia mazingira kwa uzuri.

Pana mlango wa mbao uliyo pakwa rangi nyekundu. Juu ya mlango kuna kibandiko kilicho andikwa grade1c kwa herufi kubwa. Chini yake kuna maandishi iliyoandikwa kwa rangi nyeusi Tr Agnes Welcome ikimaanisha mwalimu Agnes karibu. Maandishi haya yannashiria kuwa ni darasa la kwanza C linalo fundishwa na mwalimu Agnes. Maandishi haya yanaonekana ukaribisho wa kirafiki kwa wanafunzi au wageni wanaoingia darasani.